Hili ni bwawa la maji. Bwawa hili ni sehemu ya mfumo wa kuzalisha umeme kwa maji. Kando yake kuna viwanda ambavyo ni sehemu pia ya kuzalisha umeme. Nyuma ya bwaga hilo na viwanda kuna eneo kubwa lenye nyaya za umeme. Mazingira haya ni kama.

Hiki ni kiwanda cha kuzalisha umeme kwa kutumia mvuke. Kinatoa mvuke mweupe unaoelekea angani. Moshi huu unatoka kwenye mitambo ya kukozea kudhihirisha nishati ya jinsi joto ardhi inavyotumika kuzalisha umeme. Mandhari ya nyuma ni ya kijani kibichi.

Hiki ni kiwanda cha kuzalisha umeme kwa kutumia mvuke. Inatoa mvuke mweupe ukielekea angani. Anga ni ya rangi ya bluu. Kuna mimea ya kijani kibichi inayozingira kiwanda hicho.

Hiki ni kituo cha umeme cha kisasa huko Isinya. Kituo hiki ni sehemu muhimu katika miundo mbinu ya Kenya, kinasaidia kusafirisha umeme kutoka Mombasa hadi Nairobi.

Huu ni mtazamo wa angani wa eneo la shughuli nyingi kando ya bandari. Nyuma yake, kuna mto mpana wa maji, katikati kuna majumba yanayoashiria viwanda vya kutengeneza vitu tofauti. Anga ina mawingu meupe.

Watu wawili wanatembea kando ya barabara. Kuna nguzo za umeme na vituo vya kusambaza umeme nyuma yao. Watu hawa wamevalia fulana za rangi ya kijani kibichi zenye kung'aa. Mtu aliye upande wa kushoto anaongea kwenye rununu au simu.

Haya ni mazingira ya kiasili yenye bwawa. Bwawa hili lina maji ya kijani kibichi. Pana maua ya maji ya kijani kibichi yaliyoelea kwenye uso wa maji hayo. Ndani ya maji pana vivuli vya samaki wawili walio katika hali ya kuogelea.

Wanawake wawili wanakusanya takataka kutoka kwenye maji machafu. Mmoja wao amesimama ndani ya kikapu kilichosokotwa. Anajaribu kufikia takataka kwa mikono yake. Mwingine anashugulikia rundo la taka zilizojaa juu. Maji haya ni machafu.

Ndege wawili wamesimama karibu na miamba na mimea. Ndege hawa wana miguu mirefu. Wana madoa meusi na meupe. Rangi yao hii huwasaidia kujificha katika maeneo.

Mnyama aina ya swara anatembea ardhini. Ardhi hii ni kavu. Mandhari ya nyuma yana majengo ya ghorofa na miti kadhaa. Anga ni ya blue . Mwanga unamulika swara huyu kuashiria ni maeneo ya jioni.

Sehemu hii imejaa taka zingine zikiwa zimetapakaa ardhini kama vile mifuko na mikebe ya plastiki. Mtu mmoja ameshikilia ndani ya mfuko wa taka labda akipakia taka hizo kwenye mfuko hii. Mtu huyu amesimama kwenye ardhi bila viatu viganjani mwake.

Simba jike amefungua mdomo wake pane akionyesha meno na ulimi wa waridi. Rangi yake ni ya kahawia na kuna ncha nyeusi karibu na pua yake. Simba huyu analia huku akionyesha taya zake.

Tumbili ameketi juu ya uzio wa rangi mbalimbali, tumbili huyu ana rangi ya kijivu kijani na uso mweusi. Nyuma yake kuna lami nyekundu, hapa ni sehemu ya burudani au kiwanja cha michezo.

Ni makazi ya watu wengi. Nyumba zimebanana na paa nyingi zenye mabati yaliyopiga kutu. Makazi haya yanapanda kilima au vilima. Miti mingi iko upande wa mbali imezingira eneo hili. Nyaya za umeme zimepita.

Kundi la wanaume watano waliovalia fulana za rangi ya njano na kung'aa kwa usalama. Wanaume hawa wanafanya kazi ya kusafisha eneo hili. Pana maji meusi machafu yaliyojaa taka. Upande wa nyuma, rundo la takataka kama vile nguo na plastiki limeenea.

Mnyama huyu ni kifaru. Kifaru huyu anaonekana kutifuatifua mchangani, labda anatoa kitu. Mandhari ya nyuma yana miti ya kijani kibichi na nyasi. Mwangaza unapenyeza kupitia kwa matawi na kufikia ardhini .

Huu ni mfereji mrefu uliotengenezwa ardhini. Ndani yake pana bomba kubwa la maji au majitaka lililolala pande zote mbili. Pana udongo uliochimbwa kutokana na shughuli hii. Inaonekana ni shughuli ya ujenzi wa miundombinu ya mabomba unaoendelea.

Msafara huu ni ya magari ya watalii yakiwemp mabasi madogo mawili. Yanapita kwenye njia ya vumbi iliyo wazi. Mandhari hii yanadhihirisha ukame na vichaka vidogo kuashiria ni eneo la pori au mbuga za wanyama. Anga ni ya buluu na ina mawingu machache.

Mazingira ya kupendeza yenye daraja la kijani kibichi likivuka mto. Chini yake mtu anapiga makasia kwa kutumia boti la rangi ya blue . Jengo refu la kisasa lipo nyuma kuashiria mandhari ya jiji.

Mnyama huyu ni kifaru anatembea kwenye vumbi na kutifua kitu mchangani. Sehemu ya nyuma kuna miti na mimea mingine tofauti. Mwanga au mwangaza wajua unapenya kupitia kwa mitawi ya majani na kuangazia eneo hili.

Hawa ni wanyama wawili ambao ni twiga wamesimama kwenye nyasi ndefu. Wanyama hawa wameelekea upande wa jiji. Nyuma yao pana majengo hafifu na anga yanayoonekana kwa mbali. Twiga mmoja yuko mbele na anaonekana kwa urahisi ilhali mwingine yupo nyuma.

Watu watatu wanfanya usafi kando ya mto uliofurika. Mto huu una maji machafu na umebeba taka kama vile plastiki, karatasi na uchafu mwingine ulioelea. Mwanaume mmoja anatumia kijiti kukusanya uchafu.

Mikono hii imebeba mitungi ya rangi tofauti kama vile bluu na chungwa. Mtu wa jinsia ya kiume ameshikilia bomba au mfereji wa maji anaingiza kwenye insha ya mtungi mmoja. Kwa mbali mitungi mingine ya rangi ya chungwa na nyeupe imepakiwa labda ikisubiri kuwekwa maji.

Hii ni sehemu ya makazi duni au mabanda. Sehemu hii ina rundo kubwa za takataka zilizotapakaa chini haswa mifuko ya plastiki .Nyuma yake pana majengo kadhaa yaliyojengwa kwa mabati. Mbati haya yamepiga kutu kuashiria hali duni ya maisha. Mwanamke mmoja aliyejifunika kikoi cheupe anatembea kando yake.

Hili ni bwawa la maji lililosimama, Kuna mimea kadhaa ndani ya maji haya. Mandhari ya mbali yanaonyesha kijani kibichi ishara ya msitu, anga linaashiria masaa ya jioni.

Hili ni eneo la shughuli nyingi ni sokoni. Watu wanatembea na kufanya biashara zao. Kuna vibanda vilivyojengwa kwa mabati duni. Barabara kubwa inapita ambayo imejaa uchafu na taka kuashiria maeneo duni ya eneo hili.

Hili ni rundo kubwa la mifuko ya plastiki iliyotapakaa chini kwenye nyasi. Kuna mtu mmoja ambaye ameshika mifuko mingine. Mandhari haya ni eneo wazi lenye majengo machache.

Hili ni kundi kubwa la ndege weupe wanaoruka angani. Anga ni ya rangi ya samawati, ndege wengine wako mbali, wengine wako karibu. wanaonekana kama chembechembe nyeupe.

Huu ni mtaro uliochimbwa arthini ,ndani yake kuna bomba la saruji pande zote kuna kuta za udongo. Bomba hili la saruji linaimarishwa kwa kutumia mbao. Kwa umbali kuna majengo tofauti.

Huyu ni ngiri ambaye amelala mchangani. Ana rangi ya kahawia. Mwili wake una manyoya. Sehemu karibu na macho na shingo inaashiria ngozi yenye mkunjo. Amefunga macho ishara ya kwamba analala.

Huu ni msitu mnene wenye miti mirefu na mingi. Katikati kuna jengo aina ya mnara. Limejengwa kwa mbao na limefunikwa na matawi ya miti hii.

Hawa ni ndege wenye midomo mirefu. Wana rangi nyeupe na nyeusi. Wamesimama kando ya maji machafu. Kuna nyasi ndefu za rangi ya kijani kibichi.

Hili ni bwawa la maji tulivu likiakisi anga lenye mawingu. Kando ya bwawa hili kuna ukuta uliojengwa kwa saruji. Bwawa hili liko katikati ya miti na mimea ya kijani kibichi.

Hawa ni wachezaji watatu, wawili ni wanawake ,mmoja ni mwanaume . Wanawake wamevalia nguo za tamaduni na mapambo ya manyoya kichwani pao. Mwanaume ameinama na kupiga ngoma. Wanawake wanacheza mikono ikiwa wazi na tabasamu usoni.

Haya ni mandhari ya maji la bwawa yaliyo tua. Kuna mimee kama vile mauaa ya maji yaliyolea juu ya bwawa hili. Kuna mti mkubwa ulioanguka na kulala, kushiria daraja ya kiasilia, kuna miti mingine kandokando la bwawa hili.

Haya ni mandhari ya porini yenye misitu. Kuna miti mirefu yenye majani mabichi yaliyotawanyika na chini yake kuna nyasi yenye rangi ya kijani kibichi. Kuna wanyama wa aina mbili wanaotembea.

Huyu ni mnyama wa porini anayeitwa chui. Chui huyu anaangalia mbele na anajishushia maji. Kando yake kuna nyasi au amelalia nyasi za rangi ya kijani kibichi. Juu yake kuna mti.

Hii ni sehemu ya juu ya msitu, kunaonekana kukiwa na miti na matawi yake yanaonekana yakiwa ya rangi ya kijani kibichi. Nyaya za umeme zimepita karibu na baadhi ya miti hiyo, ishara ya kwamba kuna hatari kutokana na nguvu za umeme.

Ni kundi la vijana, wanawake kwa wanaume. Wamekusanyika karibu na jengo, wengine wamevaa glavu za rangi nyeupe. Kuna toroli iliyobeba vijiti na takataka.

Hili ni rundo la taka za plastiki nyingi zikiwa chupa za maji na vifungasho vingine. Taka hizi zimetapakaa chini ya anga lenye mawingu kwa mbali kuna miti na jengo.

Tembo mdogo anakunywa maziwa kutoka kwenye chupa. Chupa hii imeshikiliwa na mikono ya mtu. Maziwa yanamwagika kutoka pande mbili za mdomo wa tembo huyu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti, kuashiria ni eneo la msitu.

Hii ni sehemu ya juu mlimani. Kunaonekana watu, wawili ni aina jinsia ya kiume, mmoja ni wa jinsia ya kike. Wa kike amevalia jepeo jekundu na anaonekana kuinama na ameshikilia na mmoja mikononi mwake. Wote wanaonekana kushuka chini kwenye mlima.

Hii ni treni au garimoshi ya kisasa inayosafiri kupitia kwa njia ya kisasa. Njia hii imeegeshwa juu ya vibango. Chini kuna misitu na miti ya rangi ya kijani kibichi.

Hili ni kundi la watoto wa ndovu wanacheza kwenye udongo mwekundu, wengine wamelala, wengine wamesimama na kufunikwa na udongo huo mwekundu. Nyuma yao kuna watalii wanaoshuhudia tukio hili, wengine wanapiga picha.

Hiki ni kikundi cha watoto wachanga. Watoto hawa wamekaa chini, watoto hawa wanakula chakula kilicho kwenye sahani kando yao. Wanatazama juu kuashiria wanatazama mpiga picha.

Hii ni sanamu ya kumbukumbu. Sanamu hii ni ya kumbukumbu wa askari. Ina kumbukumbu ya vita walivyoshiriki askari hawa kwa miaka ya nambari zilizoandikwa kwenye ukuta huu. Nyuma yake kuna pikipiki na jengo la benki.

Hii ni sehemu ya nje ya barabara yenye shughuli nyingi za usafiri. Magari kadhaa yameegeshwa na yana vibango vinavyoonyesha sehemu zinazoenda. Upande wa kushoto, kuna majengo yenye ghorofa mbalimbali.

Hapa ni barabarani ni sehemu ya shughuli za usafiri na uchukuzi wa umma. Katikati mwa barabara pana lori jeupe na magari mengine madogo yanayosafiri yakielekea upande wa mbele. Upande wa kushoto pana ua wa waya na pia kuna miti ya kijani kibichi na mabango kadhaa.

Barabara hii kuu inashughuli nyingi za usafiri na uchukuzi wa umma. Upande wa kulia magari ya aina mbalimbali na rangi tofauti yanasafiri kuelekea upande wa mbele. Upande wa kushoto watu kadhaa wanavuka barabara na pia kuna magari yanayoenda upande wa nyuma. Mandhari ya nyuma ni majengo na miti ya kijani kibichi.

Sehemu ya barabarani yenye shughuli nyingi za uchukuzi na uuzaji au kufanyia biashara. Gari aina ya matatu inaegeshwa kando. Lina maandishi tofauti. Mlango u wazi. Watu kadhaa wanauza bidhaa zao kando.

hii ni sehemu ya barabarani yenye shughulu nyingi za usafiri na uchukuzi wa umma. Kuna gari la rangi ya kijani basi au matatu ambalo limeegeshwa katikati ya barabara, watu kadhaa wanatembea na kufanya shughuli zao. Mtu mmoja upande wa kulia anasukuma troli ya kubebea mizigo, majengo kadhaa ya gorofa yamelizunguka eneo hili.

Hii ni sehemu enye shughuli mbali mbali za usafiri na uchuguzi wa umma. Magari kadhaa yameegeshwa na kusimama kando ya barabara hii. Gari moja lina rangi nyekundu nyingine ina rangi nyeupe. Watu kadhaa wanatembea na kufanya shughuli zao. Upande wa nyuma pana majengo na miti yanayozungunga eneo hili.

Barabara hii imejaa magari, mabasi na matatu. Magari haya yako kwenye mwendo wa usafiri. Barabara hii imezingirwa na majengo na miti kadhaa.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi za usafiri na uchukuzi wa umma. Magari mengi yanasafiri na kuelekea pande zote mbili. Watu kadhaa wanatembea, wengine wanasubiri kuvuka barabara. Majengo kadhaa na miti yako upande wa kulia.

Barabara hii ni ya shughuli nyingi za usafiri hasa uchukuzi wa umma, mabasi kadhaa yameegeshwa au yanasafiri polepole kwenye barabara hii. Watu tofauti wanatembea wakiwa wamebeba mizigo yao. Majengo ya ghorofa yamezunguka barabara hili na yana nembo zinazoonyesha biashara zinazofanyika hapo.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi za usafiri na uchukuzi wa umma. Magari mengi yapo njiani yakisafiri na kutembea polepole kuashiria msongamano wa magari. Watu kadhaa wanatembea au wako katika pilikapilika zao za kutembea. Majengo yenye mtindo wa kisasa yamezunguka eneo hili.

Ni sehemu ya barabarani yenye shughuli nyingi. Gari la rangi ya kijani kibichi aina ya basi au matatu limeegeshwa kando na kuekelewa vibango vinavyoonyesha sehemu mbalimbali. Watu kadhaa wanatembea kuenda na kurudi. Majengo kadhaa yamezunguka sehemu hii. Watu wawili waliovalia fulana za rangi ya zambarau wamesimama kuashiria abiria kuingia ndani ya gari.

Hii ni sehemu yenye shughuli nyingi za uchukuzi na usafiri wa umma hasa barabarani. Magari kadhaa yameegeshwa kando ya barabara hii watu wameshikilia mabango yenye sehemu mbalimbali na bei ya gari. Watu wengi wanatembea na kushughulika na shughuli mbalimbali, majengo kadhaa na miti yamezingira eneo hili.

Hapa ni barabarani. Barabara hii ina shughuli nyingi, na pengine ni mjini. Pia kuna magari kadhaa yanayosafiri barabarani yakiwemo malori, na mabasi madogo. Katikati ya barabara upande wa kushoto, magari ya rangi tofauti kama vile kijani kibichi na bluu, yanasafiri. Upande wa kushoto pia, kuna njia ya watembea miguu.

Eneo hili ni la shughuli nyingi mjini au kituo cha kuabiria magari. Basi la rangi ya kijani kibichi na nyeupe limeegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wamesimama mbele na karibu ya gari hili. Lina nembo inayoonyesha aina ya gari. Majengo ya ghorofa yako upande wa nyuma.

Hii ni sehemu ya barabarani hasa kando barabara. Gari aina ya basi au matatu limeegeshwa kando. Upande wa mbele watu kadhaa wameshikilia basi hili labda wanaongea na dereva. Upande wa nyuma una maandishi yanayoonyesha aina ya gari na nambari ya usajili.

Eneo hili ni la shughuli nyingi za usafiri na uchukuaji. Magari yameegeshwa kando ya barabara. Gari la rangi ya kijani kibichi limeegeshwa. Mtu mmoja wa jinsia ya kiume ameshikilia bango lililo na majina ya sehemu mbalimbali ambapo gari hili linaenda.

Barabara hii ina magari meupe mawili yanayoelekea upande mmoja. Miti ya kijani kibichi na majengo kadhaa yapo upande wa kushoto wa barabara hii. Upande wa kulia, zipo alama za barabara na miti kadhaa. Gari dogo limeegeshwa karibu na kituo cha mafuta upande wa kulia.

Hili ni basi la abiria au matatu. Basi hili lina rangi ya samawati kwa upande wa chini na katikati ni rangi nyeupe. Basi hili hutumika sana sana katika nchi ya kenya. Basi hili lina maandishi kwa upande mmoja, mtu mmoja aliyevalia fulana anatembea kuelekea kwenye basi hili.

Sehemu hii ni ya barabara yenye shuguli nyingi za usafiri. Basi moja la rangi nyekundu na nyeupe lenye michoro tofauti nyuma yake mchoro wa simba limeegeshwa. Watu kadhaa wanatembea na wengine wamesimama.

Hii ni sehemu ya kando ya barabara, gari moja linaloonekana kwa upande mmoja limeegeshwa na kusimama kando ya barabara hii. Kwa upande wa kushoto kuna miti na watu kadhaa. Chupa mbili za maji ziko kwenye rukwama na pana bango lililo na maandishi yenye maeneo mbalimbali.

Hii ni sehemu yenye shughuli nyingi za usafiri hasa barabarani. Upande wa kulia magari mengi yamepanga foleni kutokana na mkusanyiko wa magari ambayo yanaenda polepole. Watu kadhaa wanatembea kwenda na kurudi na kushughulika na kazi zao. Upande wa kulia mandhari ni ya miti ya kijani kibichi na kwa umbali kuna majengo ya ghorofa.

Basi lililopakwa rangi ya zambarau na michoro tofauti limeegeshwa kando ya barabara. Wanaume wawili waliovalia shati za rangi ya bluu na suruali ndefu wamesimama kando ya basi hilo. Kuna majengo ya maduka kadhaa kando ya barabara.

Magari matatu aina ya matatu yameegeshwa kando ya barabara. Magari haya ni ya rangi nyeupe na bluu na chungwa. Mwanaume mmoja ameshikilia kwenye kioo cha mbele cha gari la upande wa kulia, Gari hili ina bango juu inayoonyesha sehemu mbalimbali.

Hii ni sehemu ya barabarani yenye shughuli nyingi hasa za uchukuzi na usafiri wa umma pengine mjini. Watu kadhaa wanatembea wakiingia kwenye magari na kutoka nje. Mtu mmoja wa jinsia ya kiume amevalia sare ya kazi labda ni polisi. Kwa umbali au nyuma yake pana majengo ya ghorofa ya rangi tofauti.

Gari la rangi jeupe limepakiwa kando ya majengo kadhaa, mlango wa gari hili ni wazi, juu ya gari kuna kibango kinachoashiria mahali gari linaenda. Watu kadhaa waliovalia vyepeo wameegemea karibu na gari hili.

Hapa ni kando ya barabara watu wawili wanatembea. Mmoja amevalia fulana ya kijivu na chepeo cha bluu. Mwingine amevalia fulana ya bluu. Watu kadhaa wanaendelea na shughuli zao. Kuna kibango kinachoonyesha sehemu mbalimbali ambazo magari yanaenda. Kwa umbali kiasi majengo yanazunguka barabara hii.

Hii ni sehemu ya barabarani yenye shughuli za usafiri na uchukuzi wa umma. Kwa upande wa mbele, wanawake wawili wamesimama, mmoja wao ameshikilia bango yenye nambari arobaini na sita. Kuna orodha ya maeneo ambalo gari hili hupitia. Watu kadhaa wanatembea.

Ni sehemu ya barabara, kuna magari yanayopita. Watu kadhaa wamesimama mwingine akiwa anasukuma toroli katikati ya magari hayo. Kwa upande wa nyuma kuna jengo ndefu la ghorofa nyingi.

Ni kando ya barabara gari aina ya basi limeegeshwa kando, gari hili ni la rangi ya samawati nyuma kuna mistari ya njano na nyekundu kuashiria usalama barabarani, Gari hili pia lina jina ya kampuni.

Hii ni barabara kuu, kuna magari pande zote za barabara, kuna miundombinu kama vile nyaya za umeme, na tanki kubwa la maji, lililo inuliwa juu. Kwa umbali kuna majengo ya gorofa.

Hii ni sehemu ya barabara. Kuna magari yaliyo barabrani wanaosafiri. Kuna watu wanaoendesha bodaboda. Kando yake kuna majengo ya ghorofa na miundombinu ya nyaya za stima.

Hii ni sehemu yenye shughuli nyingi za uchukuji na usafiri wa magari na watu. Magari kadhaa yameegeshwa kando yake. Watu kadhaa wanatembea karibu na kituo hiki. Kuna vibanda na majengo kwa umbali yenye mabandiko ya maneno tofauti.

Hii ni sehemu ya barabarani kituo cha abiria huabiri magari. Kuna magari yalio egeshwa kando ya barabara hii. Kuna basi la rangi ya kijani kibichi. Kuna watu kadhaa walio simama inje.

Hii ni barabara kuu. Barabara hii ina magari pande zote mbili. Gari hizo ni aina ya lori na mengine madogo. Upande wa kushoto kuna mistari ya miti ya rangi ya kijani. Upande wa kulia kuna mtu anayetembea barabarani.

Hili ni basi la abiria au matatu. Basi hili ni la rangi ya buluu manjano na nyeupe. Mlango wa basi hili uko wazi. Juu ya gari kuna kibango kinachoashiria sehemu ambazo gari hili huenda. Kuna mwanaume aliyevalia suti ya buluu nje.

Hii ni steji ya kuabiria magari. Kuna magari mawili ya rangi ya kijani. Kuna akina mama wawili ambao wamepinduka na kuangalia upande mwingine. Mmoja ameshikilia kibango kinachoonyesha sehemu ambazo magari hayo yanaenda.

Hii ni sehemu ya kando ya barabara. Kuna magari ambayo yameegeshwa kando, yakisubiri abiria. Kuna watu kadhaa waliosimama kando ya magari haya. Kwa umbali kuna majengo ya ghorofa.

Hii ni barabara kuu. Pande mbili, kuna magari yanayo safiri. Upande wa kushoto kuna miti mirefu ya kijani kibichi. Kwa umbali pia kuna nyaya za umeme.

Kuna bango lililoandikwa maandishi, yenye rangi tofauti tofauti, kuna jengo kando ya hilo bango, lenye madirisha mengi. Kuna mti wa kijani kibichi, unaonekana kwa upande wa kulia.

Hapa ni barabarani. Shughuli za usafiri zinaonekana kuendelea. Magari yako barabarani yanasafiri. Kuna majengo ya ghorofa kwa umbali. Kuna tanki la maji ambalo limeinuliwa juu na kuna taa za umeme.

Hii ni sehemu ya barabara kuna mabasi ambayo yameegeshwa yakisubiri abiria. Watu kadhaa wanatembea, kwenye sakafu ilio na vigae, wengine wamesimama, na kuna mabango yanayoonyesha matangazo.

Hii ni sehemu ya barabarani. Kuna magari aina ya mabasi ambayo yamebeba abiria. Kuna nguzo za rangi nyeupe na nyeusi zinazoashiria alama ya kizuizi. Nyuma yake, kuna jengo la ghorofa nyingi na miti ya kijani kibichi.

Hili ni eneo la shuguli nyingi jijini. Watu wanatembea na kujihusisha na shuguli zao za kila siku. kuna majengo marefu yaliyojengwa na kuwekelewa vibandiko vya matangazo tofauti. Kuna mkokoteni wa kusukumia.

Hii ni sehemu ya barabarani. Kuna mabasi yaliyopanga foleni. Kuna afisa wa usalama aliyevalia fulana ya kijani kibichi na mistari yenye kung'aa anaongea na mwanaume aliyevalia chepeo cha rangi ya bluu.

Hili ni eneo la shughuli za uchukuzi au uabiri wa magari. Magari kadhaa yameegeshwa kando ya barabara. Watu wamesimama na mmoja ameshikilia kibango na kuelekeza upande wa gari. Kwa upande wa nyuma kuna jengo la ghorofa na miti ya kijani kibichi.

Hapa ni katikati ya jiji. Kuna magari ambayo yamesimama. Kuna watu kadhaa waliosimama kando ya magari haya. Nyuma yake, kuna majengo ya ghorofa za rangi tofauti tofauti.

Hii ni barabara kuu ina magari kadhaa na yanayosafiri. Kwa mbali kuna majengo ya ghorofa nyingi. Kando yake kuna ukuta wa zege unaoashiria mwisho wa barabara.

Hii ni sehemu ya barabarani. Magari yameegeshwa kando ya barabara hii. Watu watatu wanatembea wawili ni wa jinsia ya kiume mmoja ni wa jinsia ya kike. Wa mbele amebeba chupa la maji kwenye bega lake. Kuna miti ya kijani kibichi kando ya magari.

Haya ni mandhari yenye shughuli nyingi barabarani. Kuna watu wanaotembea na kuhusika au kushughulika na simu zao. Kuna basi lililoegeshwa na kupambwa na maandishi tofauti. Kuna majengo yenye maandishi na mabango yanayoashiria maelekezo fulani.

Ni sehemu ya barabarani hasaa kituo cha magari. Magari kadhaa yamesimama. Gari rangi ya buluu limesimama nyuma yake limechorwa picha ya msichana iliyovalia chepeo jeupe na ameshikilia kitafunio mdomoni mwake.

Hili ni eneo la ndani, labda ukumbi au ngazi za jengo. Upande wa kushoto kuna ngazi zenye vigae vyeupe na reli nyeusi. Chini ya ngazi kuna pipa kubwa la samawati na kuna mfuko au kapu la takataka kando yake. Mlango ni wa chuma.

Haya ni mabomba makubwa ya rangi ya samawati. Yametandikwa chini na kupindukia kiasi kwenye udongo wenye unyevunyevu. Yamepangwa kwenye safu na sehemu ya mbele inaonyesha umbo la ndani la duara. Yamehifadhiwa au yanangoja shughuli ya kutengeneza miundo mbinu hasa mifereji ya maji.

hii ni mirija mengi iliyopangwa. Upande wa kushoto pana mirija ya rangi ya kijivu na nyeupe. Upande wa juu pia kuna mirija mengine mirefu, upande wa kulia pana mirija ya rangi ya chungwa, hii inaashiria ni store au gala la kuweka mirija ya maji.

Sehemu hii ni paa la jengo linalojengwa kwa mbao na karatasi za bati zinazopitiza mwangaza. Mbao zimepangwa kwa fremu sawia na paa. Kuta zimepakwa rangi nyepesi. Mabomba yanapitisha hewa.

Hili ni kundi la watu waliosimama na kuvalia barakoa. Wamewazingira watu kadhaa waliolala chini na kufunikwa na mablanketi. Watu waliolala chini wanaihitaji msaada. Kwa wale waliosimama kuna maafisa waliovalia nguo rasmi.

Hii ni hali ya kunawa mikono. Maji yanabubujika kutoka juu kuelekea kwenye mikono miwili ambayo inasafishwa. Mikono hii inaonekana kuwa na kucha. maji yanayotumiwa kuosha mikono yanatiririka chini.

Hili ni jengo la ghorofa ambalo bado halijakamilika kujengwa. Sehemu nyingi bado zi wazi. Kwa upande wa kushoto kuna miti ya kijani kibichi. Mbele yake kuna ukuta ambao ukona bomba. Kuna ta kuna matangi mawili meusi, na kuna paa moja kando yake.

Hii ni shughuli ya kukarabati reli. Kuna mashine kubwa ya rangi ya manjano katikati ya reli hii. Kuna watu waliovalia nguo za usalama za kazi za rangi ya angavu kama vile manjano.

Trela ya zamani iliyokuwa ikitumika shambani imebeba tangi jeupe na kubebea maji au kumiminia maji. Tangi lenyewe linakutu ishara ya kwamba limezeeka. Trela hii iko kwenye nyasi sehemu ya chini,.

Hili ni rundo la udongo uliyofurushwa kutokana na shughuli za uchimbaji. Udongo huu una mchanganyiko wa mchanga na changarawe. Kuna mirija miwili iliyotupwa, moja ni nyembamba na ya kijani kibichi na nyingine ni ya kijivu, imelala mchangani. Kuna alama za tairi kuonyeshana shughuli zilizofanyika hivi karibuni.